Mwanamke mwenye nywele nyororo akiwa na asili ya Kihindi ameketi mbele ya kompyuta ndogo ikiwa imewekelewa juu ya meza ya rangi nyeusi. Juu ya meza hio kuna kinywaji kilichowekwa ndani ya glasi. Mwanamke huyo ameshikilia kitabu mkononi na kalamu ya rangi ya samawati.

Kuna kipakatalishi kilichowekelewa juu ya meza. Mfumo huu wa kidijitali husaidia katika masomo au mikutano ya mtandaoni . Watu wengi hutumia mfumo huu kujifunzia.

Wanawake watatu wameketi kwenye meza nyeupe, kila mmoja akiwa na kompyuta ndogo ya mkononi. Wote wanatazama skrini kubwa iliyoning'inia ukutani ambayo ina maandishi madogo, labda kuna somo la mtandaoni.

Hii ni dhana ya elimu ya mfumo ya mtandaoni hasa katika nyanja za uhandisi. Kompyuta ndogo iko katikati kwenye skrini mwanaume akifafanua jambo fulani. Karibu naye kuna mchoro wa kifundi wa sehemu fulani.

Mwanamke aliyevalia vinasa sauti nyeupe masikioni, ameshikilia kalamu na kitabu akiandika kutoka kwa kompyuta yake aliyoiweka juu ya meza nyeupe. Kwenye skrini kuna mwanaume anayewasilisha somo fulani labda la mtandaoni.

Hili ni darasa ambalo lina wanafunzi wachache wakiwa wameketi kwenye madawati ya rangi ya kijivu na nyeupe. Kila dawati lina kompyuta ambayo imewaka. Wanafunzi wameinua mikono, labda kujibu swali kwa sababu mwalimu amesimama mbele akielezea jambo. Kuna skrini kubwa inayoning'inia ukutani ikiwa imewashwa.

Hapa ni darasani. Mwanafunzi mmoja amesimama ilhali wengine wamemzingira mwalimu wakitazama tarakilishi. Pia wanajihusisha na masomo ya mtandaoni mwalimu akiwaelekeza jinsi ya kutumia tarakilishi.

Huyu ni mwanamke mzima aliyevalia miwani. Ameketi mbele ya kompyuta ya meza. Juu kuna skrini kubwa inayoning'inia ikiwa na nyuso za watu, labda kuna mkutano wa mtandaoni. Kuna kitu cha rangi ya manjano juu ya meza.

Mwanamume ameketi akitazama kompyuta yake. Amevalia miwani na fulana ya kijivu. Juu ya meza kuna kitabu ambacho kiko wazi na kina simu. Amekalia kwenye meza na kiti cha chuma.

Huu ni mfumo wa somo la mtandao. Mwanamke ameketi juu ya meza, akitazama skirini iliyoning'inia hewani. Ndani ya skirini kuna nyuso za watu, labda mkutano au somo la mtandaoni linaendelea.

Mwanaume aliyevalia suti ya rangi nyeusi na shati la buluu ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyobandikwa kwenye chombo cheupe. Juu ya meza kuna faili yenye rangi ya mistari mieupe na mieusi . Ameshikilia kalamu mkononi.

Kuna mtoto ambaye anaoneka kuwa msichana. Ameketi kwenye dawati anaangalia kompyuta iliyo mbele yake akiandika. Kwenye skrini kuna darasa la mtandao linalo endelea.

Huu ni mfumo wa somo la mtandaoni, mwanaume mwenye mahitaji maalum ameketi akitazama kompyuta yake, akiwa amevalia kifaa cha kumsaidia kusikia sikioni. Kwenye kompyuta kuna nyuso za watu labda kuna mkutano wa mtandaoni unaoendelea.

Wanafunzi wadogo wa umri wa shule ya msingi wameketi mbele ya meza, wakiwa wamevalia sare ya kijani kibichi. Mmoja amevalia shati la manjano. Nyuma yao kuna mti mkubwa ambao una majani madogo. Wanatazama simu.

Mvulana huyu mdogo anaonekana mwenye umri wa shule ya msingi. Ameketi kwenye meza mbele ya kompyuta akiwa amevalia vipokea sauti vya rangi nyeusi na kamba nyekundu akiwa na tabasamu.

Mwanamke mdogo ameketi kwenye zulia, mapajani ameweka kompyuta ndogo. Mkononi ameshika kalamu na kitabu akiwa anaandika jambo fulani kutoka kwenye kompyuta yake. Masikioni amevalia vinasa sauti vya rangi ya kijani.

Mwanamke amekaa kwenye meza akitazama kompyuta mpakato almaarufu laptop .Kwenye kompyuta kuna mwanume anayeonekana akiwasiliana naye na ameinua vidole gumba akitabasamu.

Msichana mdogo mwenye nwyele zilizosukwa akifanya kazi ya shule. Amekaa kwenye meza akiandika kwenye karatasi kwa kutumia penseli. Karibu naye kuna kompyuta ndogo iliyowekwa wima ikionyesha mwanamke kwenye skrini.

Hiki ni chumba chenye kitanda kimoja cha ghorofa. Kando yake kuna meza ndogo ya mbao na kiti kidogo cha rangi nyeusi na miguu ya chuma. Ukutani kuna dirisha ndogo la kupaza mwangaza. Kitanda kina ngazi yake.

Hawa ni wanafunzi wa kidato. Wamevalia shati nyekundu na suruali ya rangi ya kijivu. Wanatumia tarakilishi katika somo lao la digitali, mwalimu yumo darasani akiwaelekeza katika somo hilo.

Hili ni basi la shule la manjano lenye maneno Kamacharia Girls Secondary School yaliyoandwa ubavuni. Wanafunzi wameketi ndani ya basi, nje kuna watu wazima watatu mmoja wao akipiga picha.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili. Kimoja ni kikubwa na kingine ni kidogo. Vyote vimefunikwa na neti nyeupe za mbu. Kuna pazia yenye madoa madogo madogo dirishani na zulia dogo jeupe katikati ya vitanda.

Haya ni maabara ya kompyuta. Kila meza ina kompyuta moja, kipanya na kibodi. Ukuta ni wa rangi ya kijivu. Kuna ubao mweupe nyuma. Juu kuna taa ambazo zimeangaza kwenye chumba chote.

Hiki ni chumba cha mafunzo cha wanafunzi. Kina meza ambazo zimepangwa kwa muundo wa duara dufu. Kuna viti vya rangi nyeusi, dirisha lina pazia, na kuna kifaa ambacho kinaleta baridi kwenye chumba.

Haya ni maabara ya masomo ya mtandaoni. Kuna safu nyingi za kompyuta kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Zimepangwa kwa utaratibu juu ya meza, upande wa kulia kuna madirisha makubwa kadhaa. Kuta zina rangi isiyo na mng'ao.

Hili ni darasa au chumba cha mafunzo. Wanafuzi wameketi kwenye meza zilizopangwa kwa muundo wa duara. Mwalimu amesimama nyuma ya mtoto mmoja akimwelezea jambo. Madirishani kuna pazia za rangi nyekundu.

Hiki ni chuo kikuu cha wanafunzi. Wameketi kumskiza mkufunzi anapowafunza. Kwenye meza kuna vitabu, kalamu, simu na mikoba . Kila mwanafunzi ameketi kwa makini ili kupata funzo la siku.

Hiki ni chumba cha mafunzo cha chuo kikuu. Viti vimepangwa kwenye safu ndefu. Kuna ubao mweupe. Taa zinaning'inia ukutani kuleta mwangaza. Ukuta una rangi ya kijani iliyokolea.

Kuna lango kuu jeusi lenye maandishi New Executive Ladies Hostel. Nyuma yake kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya bluu iliyo kolea. Hii ni sehemu ya kuishi ya wanafunzi wa chuo kikuu. Anga lina mawingu meupe.

Hiki ni chumba cha wanafunzi wa chuo kikuu. Viti vimepangwa moja baada ya kingine kwenye foleni. Chumba hiki kinaonekana kikiwa na usafi wa hali ya juu.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili, kimoja kina fremu ya chuma na mbao na kiko karibu na dirisha lenye pazia. Kingine ni cha ghorofa. Vyote vina magaodoro yenye rangi sawia. Kuta za nyumba ni rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha maktaba. Kuna rafu kubwa ya vitabu vilivyo jaa upande wa kulia. Katikati na kushoto mwa chumba kuna meza ya kusomea. Dirisha lenye nondo liko upande wa kushoto. Sinki ndogo nyeupe ya kunawia mikono iko karibu.

Haya ni maabara ya ujifunzaji wa sayansi. Mabomba meupe yasindiliwa juu ya meza ya mbao. Kila meza ikiwa na sinki yake. Juu kuna taa ambazo hazina mwangaza sana kwa sababu kuna madirisha mengi ambayo yanapitisha mwanga.

Hili ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na fulana nyeupe. Wamesimama kando ya basi, na kuna mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu katikati ya kundi hilo.

Hiki ni chumba chenye vitanda vitatu ,kimoja kikiwa cha ghorofa na kuna ngazi ya kupandia. Kwenye madirisha kuna pazia nyeupe. Ukuta umepakwa rangi nyeupe iliyokolea. Godoro za vitanda hivyo ni za rangi ya buluu.

Corridor au ukumbi wa nje wa mjengo. Upande wa kushoto kuna ukuta mweupe na milango. Nyuma ya jengo, kuna miti na mimea mingi, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji wa soka wakiwa uwanjani. Mpira upo angani. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu na ya kijani kibichi ameruka juu karibu kuupiga mpira kwa kichwa.

Chumba kina kuta nyeupe na sakafu ya vigae yenye muundo wa rangi ya kahawia na dhahabu. Kuna kitanda kimoja cha mbao kikiwa na shuka nyeupe na godoro moja. Dirisha lina pazia jeupe lenye maua ya buluu .

Haya ni maktaba. Vitabu vimepangwa kwenye rafu. Kuna viti vya rangi nyekundu na nyeusi. Wanafunzi wanonekana wakiwa wameketi wakisoma kwa utaratibu na bila kupiga kelele.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu wanao fuzu udaktari. Wanaonekana wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe. Wana msaidia mgonjwa aliye lemewa ambaye amevalia nguo ya bluu, wote ni wasichana.

Hiki ni chumba chenye vitanda vinne labda bweni au chumba cha wanafunzi wa chuo kikuu. Ukuta umepakwa rangi ya zambarau. Kila kitanda kina shuka nyeupe na kando yake kuna kitambaa cha rangi tofauti ambacho kimepitishwa kwa kila kitanda.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili kimoja kikiwa kikubwa kingine kidogo vimetandikwa shuka nyeupe kila kimoja kina chandarua cha kuzuia mbu pazia zenye madoa doa madogo ziko dirishani na zulia ndogo katikati ya vitanda hivyo.

Kuna vitanda vitatu vya ghorofa . Hiki kinaonekana kuwa chumba cha bweni cha wanafunzi. Vimepangwa kwa ukamilifu na kutandikwa shuka nyeupe. Kila kitanda kina ngazi yake.

Haya ni maabara ya vipimo vya sayansi. Wahudumu au walimu wanaonekana wakivipanga vifaa ambavyo wanafunzi watakuja kuvitumia kabla ya somo lao la siku kuanza.

Hiki ni chumba cha mtu mmoja, labda mwanafunzi wa chuo kikuu. Kuna meza ndogo nyeupe ikiwa pamoja na kiti cha plastiki cha rangi nyeupe na nyekundu. Kitanda kimetandikwa blanketi la madoadoa kukiwa na shuka nyeupe. Ukuta una rangi nyeupe.

Hiki ni chumba chenye vitanda vitatu vya ghorofa. Vimepangwa kwa mistari moja ndani ya chumba hicho. Kila kitanda kina ngazi ya chuma na godoro ya rangi ya buluu. Kuna mlango wa kijani kibichi. Sakafu ina vigae vya rangi isiyokolea.

Hiki ni chumba cha maktaba. Wanafunzi wameketi wawili wawili, wakiwa wameshikilia vitabu mkononi. Kuna wale ambao wamevalia sare nyekundu na mmoja amevalia fulana nyeusi. Wanafunzi wengine wapo juu ya ngazi, labda wanashuka. Kila mahali kuna mabango ambayo yananing'inia.

Kuna jengo moja kubwa lililo na ghorofa nyingi zilizo jengwa kwa mstari au foleni. Kuna milango ya rangi ya kahawia. Mbele ya jengo hili kuna mti wa rangi ya kijani kibichi ambao majani yametawanyika.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili, labda hosteli au bweni. Kuna wavulana wawili, wote wakiwa wameketi juu ya vitanda vya ghorofa. Kijana wa tatu amelala kwenye kitanda cha chini upande wa kulia, akiwa na tabasamu usoni. Sakafuni kuna sandali.

Hiki ni chumba cha kulala labda bweni au hosteli. Kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopakwa rangi nyeusi. Juu yake kuna magodoro yaliyo na rangi ya kahawia. Dirishani kuna pazia yenye madoa doa ya rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni chumba cha kulala labda Bweni. Kina vitanda vingi vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro la rangi ya kahawia na blanketi ya rangi tofauti zilizowekwa mbele ya kila kimoja. Dirishani kuna pazia la kijani ambalo lina madoadoa tofauti.

Hiki ni chumba cha wanafunzi cha bweni. Vitanda vimepangwa kwenye foleni ambapo kuna shuka ya rangi ya lulu na vyandarua vyeupe ambavyo vinawasaidia wanafunzi wakati wa usiku wanapolala ili wasipate ugonjwa wa malaria unaoambukizwa na mbu.

Hiki ni chumba kikubwa labda cha bweni. Kuna vitanda vingi vya ghorofa. Kila kimoja kikiwa na godoro na baadhi ya mashuka yenye michoro. Juu ya kila kitanda kuna sanduku la buluu. Kuna sakafu ya rangi ya kahawia.

Hili ni kundi la watu walioketi kwenye ukumbi wa mkutano wameketi kwenye viti vya ofisi, wengi wao wamevaa mavazi rasmi. Wanatumia kompyuta katika mkutano huo, kuna chupa za maji kwenye meza zao.

Mwanaume yuko katika eneo la maktaba, akiwa amebeba begi la kijivu mgongoni, amevalia shati la rangi ya kahawia, mkononi ameshika vitabu viwili, amevalia saa nyeusi.

Hili ni kundi la wanawake watano waliovalia nguo za kitamaduni. Nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa Thika Road Christian High School . Mwanamke mmoja amevalia suruali ndefu, miwani na sandali. Mwingine amevalia shuka la rangi ya buluu.

Ni katika maeneo ya darasani. Kunaye mwanamke ametulia kwenye kiti chake. Wengine wanaonekana pembeni. Vipo vifaa vya kujifunzia vyenye rangi tofauti tofauti.

Ni katika maeneo ya darasani. Wanafunzi wameketi karibu na mwalimu wao. Ameweka vifaa vyenye rangi tofauti juu ya meza. Vifaa vya aina hii husaidia wanafunzi kusisimua wanafunzi mawazo yao.

Mandhari ni ya darasani. Kunao watu wanne wakiwemo wanaume wawili na wanawake wawili wako katika shughuli ya masomo. Wana asili ya kihindi kwa muonekano wao

Huyu ni mwalimu ambaye anaonekana akiwa na mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Yuko darasani akiwaelekeza wanafunzi ambao wanamsikiza. Mmoja wao ameinua mkono ili kujibu suwali.

Wanawake wawili wameketi kando ya meza yenye rangi ya kahawia. Juu ya meza hiyo kuna vinywaji kwa vikombe viwili, kimoja kikiwa cha rangi nyekundu, kuna mkoba na miwani. Mwanamke mmoja anaonyesha vidole vyake kwa ishara akitabasamu.

Hawa ni watoto wawili labda mapaja wenye mahitaji maalum. Hawana mikono wala miguu. Wanatumia mdomo wao kushika kalamu. Amevalia nguo ya buluu yenye madoadoa meupe. Ameketi kwenye mkeka wa rangi ya kahawia.

Mwanamke ameketi na mtoto mchanga msichana aliye na mahitaji maalum. Juu ya meza kuna vitu ambavyo vimepangwa na vina rangi tofauti ikiwemo manjano, nyeupe na kijani kibichi. Mtoto huyo amevalia nguo ya rangi ya kahawia na madoadoa meupe.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi kwenye meza akichezea vipande vidogo vidogo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali .Amevaa sweta yenye michirizi ya rangi ya bluu, kijani kibichi na zambarau. Ana nywele fupi za kahawia.

Msichana mdogo ambaye ana umri wa shule ya msingi, akiwa anatabasamu na kuonyesha viganja vyake vya mikono, vilivyopakwa rangi mbali mbali, ikiwemo kijani kibichi, manjano, nyekundu, na blue . Chini yake kuna karatasi la uchoraji.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalumu. Anaonekana akiwa buheri wa afya, na mwenye furaha teletele. Mhudumu wake ameketi kando yake, wakiwa wanatumia tarakilishi katika masomo yao ya siku.

Walimu wawili wameketi na watoto wenye mahitaji maalum walioketi kwenye viti vya magurudumu. Juu ya meza kuna vitu vya rangi tofauti ikiwemo manjano, lulu, kijani na buluu. Mwalimu mmoja amevalia fulana nyeupe yenye madoa meusi naye mwingine amevalia koti la kahawia.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum labda kipofu kwa sababu anatumia kitabu cha Braille kusoma. Amevalia shati lenye mistari miekundu na mieupe. Ametazama juu labda anaskiza mwalimu wake.

Hili ni darasa lenye wanafunzi na mwalimu ambaye amesimama mbele akiwa amevaa barakoa. Mwanafunzi mmoja amevaa kifaa cha kumsaidia kusikia sikioni. Ameinua mkono wake kana kwamba anataka kujibu swali.

Mwanaume aliye na mahitaji maalumu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi, akiwa na tabasamu usoni. Nyuma yake kuna safu zilizopangwa vikapu vya wanawake.

Watoto watatu wenye mahitaji muhimu, wameshikana mikono wakitabasamu. Wote ni wasichana. Wawili wana asili ya Afrika na nywele nyeusi. Wa katikati amevalia nguo ya rangi ya blue iliyo na madoadoa meupe.

Wanaume wawili wako kwenye chumba cha karakana au semina. Wote wawili wamevaa nguo za rangi ya buluu. Mwanume mmoja mwenye umri mkubwa na ngozi nyeusi amesimama akiegemea meza hapo kando.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa mwanamke mzima wa asili ya Afrika, akiwa amevalia bangili shingoni. Kuna mtoto mdogo wa kizungu, ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanatazama kompyuta kubwa wakiwa na tabasamu usoni mwao.

Mwalimu mwanaume anamsaidia mwafunzi wa kike mweupe mwenye ulemavu wa down syndrome . Mwalimu amesimama akiwa amevalia shati la rangi ya buluu. Mwanafunzi ameketi akiwa ameshikilia kalamu ya kijani kibichi. Mwalimu anajaribu kumuelezea jambo fulani.

Mwanamke ameketi na mtoto mdogo msichana aliye na nywele nyororo. Juu ya meza kuna vitu ambavyo vina rangi tofauti ikiwemo nyekundu bluu na manjano mtoto huyo anatabasamu usoni mama aki muonyesha viganja vya vidole vyake.

Binti mdogo aliyevalia shati ya rangi ya lulu ameketi kwenye meza ya mbao mbele ya kitabu kilicho andikwa kwa herufi ya breile. Anatumia kidole chake cha shahada kwenye ishara akisoma.

Watoto watatu wanacheza vizuizi vya ujenzi, kwenye zulia ndani ya chumba. Nyuma yao kuna yule ambaye ameketi peke yake. Nguo au mifuko imetundikwa ukutani, ikionyesha mazingira ya shule au chekechea.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji muhimu. Ameketi na mhudumu wake ambaye anamwelekeza katika shuguli zake za kila siku jinsi ya kuziendeleza bila tatizo lolote wala kumsumbua mtu yeyote.

Kuna msichana mwenye down syndrome akiwa amesimama katikati akifanya ishara kwa mikono yake. Kuna watu wengi nyuma na mbele yake. Mmoja wake, ni mwalimu au msaidizi wake.

Mwanamke au msichana mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani akiwa amevalia fulana ya rangi nyeupe. Ameshika kalamu na kitabu mkononi. Kando yake kuna mwanamke ambaye amevalila koti jeupe na fulana ya rangi ya kahawia akimwelekeza msichana huyo.

Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume ambaye ni kijana mdogo ana mahitaji maalum. Amevalia shati la rangi ya manjano. Mwanamke amevaa fulana ya kijani akiwa ameshika karatasi au kitabu mkononi. Kuna kompyuta ndogo juu ya meza wanayoitumia.

Hivi ni vifuniko vya kofia vya rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi, manjano, blue na zambarau. Mkono wa mtoto mdogo umevishika, labda ukifungua au kuvifunga.

Hiki ni chumba cha mapishi au jikoni . Wapishi wamesimama juu ya sinki kila mmoja akiwa ameshika kisu mkononi. Watatu wamevalia aproni za rangi tofauti ikiwemo kijivu, kijani kibichi, nyekundu na manjano. Juu ya meza kuna baadhi ya vyakula vyakula wanavyotaka kupika ikiwemo kabichi, nyanya, vitunguu na matunda.

Hawa ni watoto wenye mahitaji maalum, wameketi sakafuni na mwalimu wao wakifanya zoezi. Wasichana wawili waliovalia fulana za rangi tofauti wameinua mikono juu kwa tabasamu. Mwalimu amevalia suruali ya rangi ya bluu.

Kuna watu wawili mmoja akiwa mwanamke mzima na mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na ana mahitaji maalum. Mwanamke ana tabasamu kubwa usoni akimwelekeza kijana huyo kitu. Meza yao imepambwa kwa vitu kadhaa.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanamume. Mwanamume amevalia shati la kijivu na ana sifa zinazoashiria down syndrome .Ameketi karibu na mwanamke ambaye amevalia miwani.

Watu Wawili wamesimama kwenye duka la kuuza vinywaji labda pombe. Mmoja akiwa anamwaga maji au chai kwenye kikombe. Mwanamke amesimama kando yake akimwangalia. Amevalia koti la rangi nyeusi la kuzuia uchafu.

Wanawake wawili wameketi na mtoto mdogo mvulana aliye na mahitaji maalum, mwanamke mmoja anajaribu kumfunza au kumwelekeza jinsi ya kusoma au kuandika. Anatabasamu usoni mwake, juu ya meza kuna kalamu zilizowekwa, kwa mpangilio.

Mwanamke ameketi ana nywele fupi nyeusi zilizokunjana na miwani. Anatabasamu na kutazama kompyuta ndogo nyeupe iliyo mbele yake. Amevalia shati la kahawia la mtindo wa kola.

Huyu ni mtu ambaye ana upungufu wa urefu. Watu hawa huitwa mbilikimo, ni wachache sana duniani. Anaonekana akitumia tarakilishi, kufanya kazi yake. Mkononi ameshikilia kalamu nyeusi.

Mfanyikazi wa kuoka mikate na biscuit ambaye ni mwanamke amesimama akiwa ameshikilia vidude viwili vya kuoka biscuit , amevalia kofia nyeupe na koti nyeupe akiwa amesimama kwa tabasamu.